Kuna ubao na kuna maandishi kwa ubao. Maandishi haya yaliyo kwa ubao yameandikwa kwa lugha ya Kiswahili na ni za herufi. Watoto hao wanafunzwa kuhusu herufi ndogo na jinsi ambazo hutumika.

Huyu ni msichana ambaye anaitwa Nancy Chelangat, ni mkenya na pia ni mkimbiaji. Amejishindia na tena ameshikilia bendera ya Kenya wakipigwa picha na mwenzake.

Hivi ni vitabu vya kusoma vya watoto wadogo. Vitabu hivi viko na mchoro nyuma yao. Mchoro hivyo husaidia watoto kuelewa wanachokisoma kwa haraka.

Kitabu hiki kina michoro ya aina mbali mbali. Michoro haya husaidia watoto wakati wa kusoma sana. Watoto wanapoona michoro wanaelewa haraka na tena wanakua na urahisi wa kusoma.

Hapa ni shuleni na ni darasani, kwenye darasa hili kuna ubao na kwenye ubao kuna maandishi mingi sana ambayo yameandikwa, kando ya ubao kuna kifutio kinachotumiwa kufuta ubao.

Hapa ni darasani na kwenye darasa hili, kuna ubao. Ubaoni kuna maandishi ambayo ni masomo ya sauti. Pia kuna michoro ukutani ambayo yanasaidia wanafunzi kusoma.

Hivi ni vitabu ya watoto wa darasa la saba. Ni vitabu vya masomo ya kompyuta ya Sayansi. Vitabu hivi hutumiwa na walimu kufunza na pia husaidia watoto kusoma kwa wenyewe na kuelewa.

Wanariadha wa timu ya Kenya wamesimama kwenye foleni huku wamevalia nguo zinazofanana na kupigwa picha. Pia nyuma yao kuna maandishi mengi sana yanayomaanisha vitu tofauti tofauti.

Tarakilishi imewekwa juu ya meza. Tarakilishi hii haijafunguliwa imezimwa. Tarakilishi hutumiwa sana sana shuleni ama hata nyumbani. Shuleni inatumiwa kusoma.

Hiki ni kitabu cha kusoma cha watoto. Kitabu hiki kimefunguliwa na kina michoro tofauti tofauti. Michoro hizi husaidia watoto kusoma na kuelewa kwa njia ya haraka sana.

Wanariadha wanakimbia huku wamefunikwa macho. Wanariadha hawa wamevalia nguo ambazo mbele yao yana majina ya pahali ambapo wanatoka. Wale wanariadha wanaume peke yao.

Hapa ni darasani shuleni. Kwenye darasa hili kuna viti ambavyo wanafunzi hutumia kukalia wakati wanapofunzwa. Viti hivi ni vingi sana na tena vimepangwa kwenye laini.

Wanariadha wameshikana huku wamemaliza mbio zao na kuchoka sana. Wanariadha hawa wamevalia nguo ambazo mbele zao zina maandishi ya Kenya. Pia wengine yao hayana maandishi.

Huu ni mtihani wa mtoto wa chekechea. Mtoto huyu amejibu maswali jinsi inavyofaa na pia amepata zote. Amepewa tick huku akiandika kwa ustaarabu na tena ni safi.

Wachezaji walemavu wako na vifaa vyao vya kutembea. Wanacheza mpira wa kandanda huku wamevalia sare zinazofanana. Pia kando yao, kando na uwanja kuna mtu anayewaangalia.

Walemavu ambao wameketi kwenye viti vyao ambavyo wanatumia kutembea, wameshikana kwenye laini na wakipigwa picha. Pia wamevalia nguo zinazofanana na zenye maandishi Kenya.

Hili ni shule ,na shule hili Ina madarasa mengi sana ,kwenye ukuta kuna maandishi ya aina tofauti tofauti na michoro pia ,mbele ya darasa kuna maua ambao yamepandwa kwenye laini.

Hapa ni shuleni na shuleni hili lina uwanja kubwa sana. Kuna madarasa ambayo yamepangana vizuri huku pia kuna maua ambayo yamepandwa vizuri kando ya darasa hizo. Pia kuna tenki ya maji.

Viwete wanaotumia vifaa vya kutembea wanacheza mpira wa kandanda. Ni timu mbili ambazo zimevalia nguo zenye rangi tofauti tofauti. Wanapocheza kuna mchanga.

Mwanaume anayecheza mchezo wa kuanguka ameruka na kuanguka kwa mchanga. Ameanguka na kutabasamu. Kando wa uwanja hakuna watu au mashabiki.

Hapa ni darasani na kuna ubao. Ubaoni kuna maandishi. Pia kuna viti ambavyo wanafunzi hutumia kukalia ambavyo vimepangwa. Pia kuna pahali pa kuweka vitabu.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi wa darasa la saba. Ni kitabu cha sayansi ya kompyuta. Kitabu hiki kinatumiwa na watoto shuleni kusoma na pia walimu wanatumia kufunza funzo hili ya sayansi ya kompyuta.

Hapa ni darasani, na kwenye darasa hili kuna viti vingi sana ambavyo vimepangwa kwenye laini . Viti hivi ni ambavyo wanafunzi wanakalia wanaposoma. Pia karibu na dirisha kuna kompyuta ambavyo vimepangwa kwenye meza.

Hili ni somo la watoto la Sayansi. Lina picha mingi sana ambazo husaidia watoto kusoma na kuelewa kwa haraka. Wanapopewa ili walisome, wanaangalia picha na wanajua kile ambacho kinafanyika.

Kwenye darasa hii kuna viti ambavyo vimepangwa. Viti ambavyo wanafunzi wanakalia wanaposoma, pia kuna vitabu juu ya meza, madirisha nayo pia yamefunguliwa.

Katika darasa hili kuna viti na meza na kwenye meza kuna computer ambazo zimepangwa kwenye laini. Baadhi ya computer hizi zimefunguliwa na tena zinaonyesha na huku zingine zimefungwa.

Hapa ni shuleni na huku shuleni kuna ubao. Katika ubao kuna maandishi tofauti tofauti na yenye lugha tofauti. Pia kuna michoro ambayo watoto wanasoma na inawasaidia.

Hapa ni darasani na kuna tarakilishi nyingi ambazo zimepangwa kwenye laini vizuri juu ya meza na kuna pia viti ambavyo watu hukalia wakitumia tarakilishi hizi.

Wachezaji viwete walio na vifaa vyao vya kutembea wamevalia sare zao za mchezo za Kenya, huku wamesimama kwenye laini kupigwa picha. Kuna mipira miwili huku pia kuna kocha wao.